Kuna mchoro wa skrini ya simu ya rununu. Ndani yake kuna nembo ya kampuni ambayo imewezesha wanagenzi kuendeleza masomo ya mtandaoni. Wanafunzi wengi waliweza kusomea nyumbani haswa wakati wa korona ambapo shule nyingi zilifungwa. Kusambaa kwa korona kulipungua kwa kiasi kikubwa.

Kuna mtu wa kiume ameketi mezani. Mkononi ana kalamu. Mbele yake kuna tarakilishi iliyo wazi. Anaendeleza masomo yake mtandaoni, kwa kuangalia kanda fupi kwenye YouTube . Njia hii, itamwezesha kuelimika, kwa kuwasikiliza walimu wa masomo tofauti, bila kwenda mbali.

Kuna tarakilishi iliyo wazi mezani. Kuna mabango yaliyoizingira ambayo yanaonyesha faida za masomo ya mtandaoni kama vile kuweza kufanya utafiti wa kina, kudurusu maktaba ya vitabu mpaka mwanafunzi akaweza kujipatia shahada baada ya kufuzu.

Hiki ni kukundi cha watoto ndani ya chumba, kila mmoja amevalia miwani spesheli mieusi, wanafuatilia michezo ya kuburudisha na kutabasamu, teknolojia ya kisasa imetumiwa kuunganisha, miwani, na kompyuta, ambayo ina katuni za kuwahurahisha, na kupunguza uchovu wa kiakili.

Mwanafunzi yuko mezani, ameshika kalamu. Mbele yake kuna tarakilishi kubwa, anafuatilia masomo yake mtandaoni. Mwalimu wake wa kike anatumia ubao wa kijani kutoa maelezo, una wanafunzi wengine wanahudhuria somo hilo.

Tarakilishi iliyo wazi iko mezani. Kuna vitu vingine kama simu ya mkononi, madaftari, miwani na kikombe cha kahawa. Mwanafunzi anatumia mtandao kuhudhuria masomo yake. Ana nafasi nzuri ya kusoma na kuhitimu vizuri.

Wanafunzi wameketi mezani, wana tarakilishi zao pamoja na simu ya rununu. Wanazitumia kuendeleza masomo yao mtandaoni, wataweza kufanya utafiti wa kina kwenye mtandao wa dunia nzima, kukalia mitihani na hatimaye kufuzu na kupata shahada.

Kuna mtu mzima ameketi mezani, anatumia tarakilishi kuendeleza masomo yake mtandaoni, kando yake kuna kochi lenye mito mikubwa, nje ya dirisha kuna jengo kubwa la kisasa la ghorofa.

Mwanafunzi yuko nyumbani. Amekalia kochi na kushika kompyuta iliyofunguliwa. Kwenye mapaja yake, anafuatilia masomo yake mtandaoni. Mwalimu wake anatumia ubao mweupe kutoa maelezo.

Watu wanne wako mezani, wana tarakilishi mbili mbele yao, wanatumia moja kufuatilia masomo yao ya mtandaoni. Njia hii itawawezesha kujiendeleza kielimu na kufanya utafiti wa kina bila kwenda mbali.

Mwanamme na mwanamke wameketi mezani, mkononi wana vikombe vya chai. Mbele yao kuna tarakilishi mbili, kalamu, madaftari na simu ya rununu. Wanaendeleza masomo yao ya mtandaoni.

Kuna mkono ambao umeshika simu ya rununu kando yake kuna daftari, mkoba wa mwanafunzi na kofia. Pia kuna maandishi ya masomo ya mtandaoni. Mwanafunzi anaweza kutumia simu ya mkononi, kudurusu, madaftari yaliyoko kwenye maktaba na hatimaye akaweza kukamilisha masomo yake na kufuzu.

Haya ni maelezo kuhusu masomo ya mtandaoni. Yanaendelezwa kwa kutumia tarakilishi. Mwanafunzi anaweza kupata elimu akiwa popote. Utafiti na mjadala na wenzake. Pia unafanywa kwenye intaneti. Hatimaye atafuzu na kupata shahada yake.

Mwanamke ameketi mezani ndani ya mkahawa, mkononi ameshika kipakatalishi anakitumia kujielimisha kwa kupata maelezo mtandaoni. Kwenye meza kuna simu ya rununu na glasi ya kinywaji.

Kikundi cha wanafunzi sita wa kiume kiko mezani, kila mmoja wao anatarakilishi yake iliyo wazi, wanajadiliana kuhusu masomo yao ya mtandaoni huku wakiangalia maelezo kwenye kompyuta zao.

Kuna tarakilishi iliyofunguliwa na kuwekwa juu ya meza. Itatumiwa kuendeleza masomo ya mtandaoni ambapo mwanafunzi anajiendeleza kielimu akiwa nyumbani. Kando yake kuna kikombe cha kinywaji cha kujiburudisha.

Kuna watu wawili mezani, mtoto wa kiume na mzazi wa kike, madaftari yako pale. Mzazi ameshika kalamu, anamfunza mwanawe kuandika, kando yake kuna taa spesheli ambayo inawawezesha kuona maandishi vizuri.

Hii ni tarakilishi iliyo wazi. Inaonyesha masomo ambayo yanaendelezwa kwenye kanda za YouTube . Mwanafunzi ataweza kujiendeleza kielimu kwa kufuatilia kila kitu mtandaoni.

Wanawake wawili wamekaa sakafuni. Mbele yao kuna kompyuta imefunguliwa. Wanafuatilia masomo yao mtandaoni. Wana vifaa vingine kama vile madaftari, kalamu, kipochi cha wanafunzi na mkoba wa kubebea vitabu.

Mwanamke amekaa mezani. Anatabasamu na kuandika kwenye daftari lake. Mbele yake kuna tarakilishi iliyofunguliwa. Nyuma yake kuna skrini kubwa ya kompyuta.

Mama na mwanawe mdogo wa kiume, wameketi kwenye kochi. Wanatumia visikizi masikioni na kompyuta. Mzazi ameiweka tarakilishi kwenye mapaja yake. Wanasikiliza habari fulani kutoka kwenye mtandao.

Mwanafunzi ameketi mezani, yuko peke yake. Ameingia darasani. Anasomea mtandaoni kupitia kwa tarakilishi yake pia kuna kikombe, miwani yake, kitabu na kalamu yake.

Kuna tarakilishi iliyofunguliwa mezani. Kando yake kuna vitu vingine kama vitabu, kalamu, wino na kofia inayovaliwa na mahafali au wanafunzi waliohitimu kupewa vyeti.

Kuna kompyuta na bodidota mezani. Hizi zinatumiwa kuwezesha masomo ya mtandaoni. Kwenye skrini kuna maktaba ya vitabu vya wanafunzi. Mwanafunzi anaeza kuendeleza elimu yake kufikia viwango vya juu akitumia njia hii.

Mwanafunzi ameketi mezani. Ana tarakilishi, vitabu, simu na kalamu zake. Anahudhuria somo lake mtandaoni. Mwalimu anayemwelekeza anatoa maelezo akitumia ubao mweupe.

Kikundi cha watu kimejumuika katika mkutano na wanaonekana wakijadiliana lakini majadiliano yao yanafanyika katika mtandao kupitia kwenye tarakilishi.

Taswira ya kompyuta inayoonyesha masomo ya mtandaoni. Kozi kama vile hesabu na teknolojia, zinafanywa mtandaoni kwa yeyote ambaye ana interneti. Mwanafunzi anaweza kujiendeleza kimasomo, mpaka akapata shahada, akihitimu vizuri.

Kuna vitu ambavyo vimewekwa juu ya meza. Kuna tarakilishi ambayo imefunguliwa na inaonyesha picha kadhaa. Kando yake kuna daftari na kuna kalamu juu ya daftari. Pia kuna kikombe na nyuma kidogo ya hicho kikombe kuna vitabu vitatu na tunda juu ya vitabu.

Mwanafunzi wa kiume ameketi mezani , ana tarakilishi iliyofunguliwa . Anaendeleza shughuli zake mtandaoni . Pia, kuna maua ya mapambo kando yake.

Hawa ni watoto wa chekechea, wako katika maktaba ya tarakilishi. Wana mwalimu anayewasaidia. Wanajifunza kutumia tarakilishi. Mmoja anabonyeza alfabeti kwenye kibodi.

Huu ni ukumbi wa madarasa chuoni. Una viti vya mbao vilivyoundwa pamoja na sehemu ya kuandikia. Una ubao mweupe kule mbele. Viti vimepangwa kwenye foleni ili wanafunzi wavitumie wakati wa kufanya mitihani yao. Una madirisha makubwa na mwangaza wa umeme wa kutosha.

Huu ni ukumbi wa kufanyia mikutano ya wanafunzi. Una safu ya viti vya samawati vya kisasa. Unaweza kutumiwa na watu wengi, kwa mfano wakati wa tamasha za muziki na uigizaji. Pia kuna dari lililotengenezwa vizuri ili kuingiza mwanga wa kutosha.

Hili ni darasa la kisasa la wanafunzi, lina dawati na viti vilivyoundwa kwa chuma na mbao nyepesi, madirisha makubwa yanaingiza mwangaza wa kutosha ndani, kuna projekta ambayo hutumiwa kuwawezesha kutumia mtandao, mapazaia mazito huziba mwanga, wakati projekta inatumiwa, iliwaone picha vizuri.

Hapa ni sebuleni, sehemu hii iko shuleni ndani ya bweni la wanafunzi. Inatumiwa kupumzika hasa wakati ya jioni au wikendi. Ina kochi, zulia, meza ndogo na televisheni ya kisasa.

Hili ni bweni la kisasa la wanafunzi, lina vitanda vya chuma na mbao, pia lina magodoro, mablanketi na mito. Vitanda vimejengwa kimoja juu ya kingine ili kuokoa nafasi.

Hili ni bweni la wanafunzi shuleni. Kuna vitanda viwili vya chuma. Kimoja kimeundwa juu wa kingine ili kuokoa nafasi. Pia pana mablanketi, mito na taulo.

Hili ni bweni nadhifu la wanafunzi shuleni. Lina vitanda viwili vya mbao, pazia, blanketi nyeupe, zulia na mito. Pia kuna vyandarua vyeupe na samawati. Hutumiwa kujikinga na mbu wanaosumbua usiku na kuambukiza ugonjwa wa malaria.

Kuna mashindano kati ya timu mbili za wachezaji wa kike, wamevalia sare za rangi ya samawati na wenzao za manjano. Mchezo wa soka unaendelezwa kwenye uwanja wa vumbi na nyasi. Kando ya wachezaji, kuna marefa wawili wanafuatilia kinyanga'nyiro hicho.

Hili ni bweni la wanafunzi shuleni, lina vitanda vya mbao vilivyoundwa kimoja juu ya kingine ili kutumia nafasi ndogo, kuna pazia zito, magodoro na mito, huwawezesha wanafunzi kuishi karibu na vyuo vyao.

Hili ni bweni la mwanafunzi, lina kitanda kidogo cha chuma, zulia na blanketi. Kando yake kuna meza na kiti cha plastiki, pia kuna bafu na nafasi ya kuwekea vitu binafsi vya mwanagenzi.

Hili ni bweni la wanafunzi shuleni, lina umeme, na vitanda vyeusi, vilivyoundwa kwa chuma, kitanda kimoja kimetengenezwa juu ya kingine, ilikutumia nafasi ndogo. Chumbani, kuna magodoro, mito, blanketi, chandarua, na masunduku ya nguo.

Hii ni maabara ya kisasa shuleni. Ina vifaa kama vile mifereji ya maji, sinki, gesi na kemikali tofauti. Wanafunzi hutumia chumba hiki kufanya majaribio ya kisayansi wenyewe, kuchunguza matokeo ili kuchochea ubunifu wa kiakili na utafiti zaidi siku za usoni.

Hapa ni uwanjani penya mazingira ya kuvutia. Mchezo wa raga wa wanagenzi unaendelea. Kuna timu mbili za wanaume zinazoshindana, moja ina sare ya samawati na nyingine ya kijani. Michezo kama hii, huboresha afya ya wanafunzi na kupunguza uchovu wa akili.

Hili ni bweni la wanafunzi, lina vitanda vya mbao vilivyoundwa Kimoja juu ya kingine ili kuokoa nafasi, lina magodoro, shiti, mablanketi na mito. Pia kuna bafu la kuogea.

Hili ni basi jipya kubwa la shule, lina rangi ya manjano limepakiwa kwenye lami kando ya bustani nzuri la kuvutia macho. Litawezesha wanafunzi kuhudhuria hafla nje ya shule kama vile kuogelea na muziki, ziara hizi huelimisha, hupunguza uchofu wa akili na kumpa burudani.

Hiki ni chumba cha mikutano chuoni. Kina mwangaza wa kutosha. Kuna meza kubwa na viti. Upande wa mbele kuna skrini kubwa ya televisheni ya kisasa. Wanafunzi wanatumia mahali hapa kujielimisha kupitia kwa mtandao.

Hili ni bweni la wanafunzi shuleni lina vitanda vingi vyeupe vya chuma vimeundwa kimoja juu ya kingine ili kutumia nafasi kidogo kuna magodoro na blanketi ya wanagensi hao pazia na mablanketi mepesi ni yakitambaa cheupe.

Hili ni bweni nadhifu la wanafunzi shuleni. Vitanda vya mbao vimepangwa upande mmoja wa ukuta. Kuna magodoro, pazia, mablanketi ya rangi ya kijani na vyandarua vya kutumia ili kujikinga na mosquito . Kando yake kuna choo na bafu. Pia kuna meza na viti viwili.

Hii ni maabara ya kisasa shuleni, ina vifaa kama vile mifereji ya maji sinki, gesi na kemikali tofauti. Wanafunzi hutumia chumba hiki kufanya majaribio ya kisayansi wenyewe, kuchunguza matokeo ili kuchochea ubunifu wa kiakili na utafiti zaidi siku za usoni.

Hili ni darasa kubwa la wanafunzi mashinani. Lina dawati za mbao zilizoundwa pamoja na viti. Pia kuna ubao mweusi na madirisha mapana ambayo yanaingiza mwangaza wa jua.

Hili ni bweni la wanafunzi chuoni, lina vitanda vya mbao vya hudhurungi kimoja kimeundwa juu ya kingine ili kuchukua nafasi kidogo. Vitanda vina magodoro, mablanketi meupe na mito. Makazi haya yatawawezesha kusomea karibu na shule.

Ni chumba kimoja kidogo. Kina kitanda, godoro, shiti, blanketi na mto. Kando yake, kuna meza na kiti cha plastiki. Kimepangwa vizuri ili kutumiwa na wageni, wanafunzi au wenyeji.

Hili ni bweni la wanafunzi au chumba hotelini, lina kitanda kimoja kikubwa, blanketi na mto. Sakafu ni ya simiti. Kuna sehemu ya kujisaidia kando ya malazi hayo.

Ni ukumbi wa kufanyia mkutano. Una safu ya viti vingi vya kisasa. Unaweza kutumiwa na watu wengi. Pia kuna dari lililotengenezwa vizuri ili kuingiza mwanga wa kutosha.

Hili ni darasa kijijini katika shule ya umma, lina madawati na viti vilivyoundwa pamoja. Kuna ubao mweusi unaotumiwa pamoja na madirisha kando ya madawati ya wanafunzi.

Ni darasa la kisasa ambalo lina viti na meza. Mbele, kuna meza kubwa ya mwalimu. Kuna skrini ya kisasa ya rangi ya kijani. Upande wa kulia kuna ubao mdogo wa kupachika habari muhimu.

Hii ni wadi ya wagonjwa hospitalini ina vitanda kadhaa ambazo zina sheeti blanketi na mito nafasi ya kila mgonjwa aliyelazwa imegawanywa kwa kutimia pazia la samawati

Huu ni ukumbuki mkubwa wa kufanyia mikutano. Una viti vyekundu vya kisasa, madirisha na mwangaza wa kutosha. Kuna umati wa watu unaofuatilia mkutano unaoendelea ukielekezwa na kiongozi aliyesimama jukwani.

Chumba cha kulala au bweni ya wanafunzi, kina godoro za samawati. Kuna vitanda viwili viwili vya double decor, kimoja kimeundwa juu ya kingine ili kutumia nafasi ndogo.

Watu wanne wameketi mezani, wanawake wawili na wanaume wawili. Wana kalamu na makaratasi, ni waamuzi katika sherehe ya kuadhimisha siku ya utamaduni shuleni. Ukumbi umepambwa kwa vitambaa vya rangi tofauti.

Huku, ni uwanja wa shule, siku ya michezo. Kuna timu mbili, zinajiandaa kupimana nguvu, katika mchuano wa kuvuta kamba. Nyuma ya washiriki, kuna hema, na viti vya watazamaji.

Mwanafunzi wa kike yuko ndani ya maabara, amevaa, miwani, anafanya majaribio yake akitumia darubini, na kemikali za maji maji, ambazo zina rangi tofauti, kemikali hizo, ziko ndani ya chupa maalum, uchunguzi wake, utamwezesha kubaini aina ya kemikali alizopewa.

Hawa na wanafunzi wa kike, na wa kiume wa shule ya upili. Wamevalia t-shati za rangi tofauti. Wamesimama inje ya jengo. Wanasaidiana kutayarisha viungo vya mapishi. Wawili, wanachonga karoti ambayo itatumiwa kuunga mchuzi.

Wanafunzi wamebeba miche. Wanaelekezwa na mwalimu wao. Wako tayari kupanda miti hiyo nje ya majengo ya shule. Shughuli hii itasaidia kuvuta mvua na kupunguza joto katika mazingira yao.

Wanafunzi wawili wa kiume na wa kike wamesimama mbele ya ubao wao uliyowekwa mezani. Una maelezo kuhusu utafiti wao. Wanajiandaa kwa mashindano ya kisayansi yanayoangazia utafiti wa wanagenzi wenyewe.

Mwanafunzi ameketi mezani, ana tatizo la kuona vizuri, anaangalia tarakilishi iliyo wazi mbele yake, yuko darasani. Anatumia mtandao kuendeleza masomo yake.

Kuna wanafunzi wawili wa kiume na wa kike wenye ulemavu, wako pamoja na mwalimu wao jikoni, viungo tofauti vya kupikia, viko mbele yao juu ya meza, mwanafunzi wa kiume anafuata maelekezo, yakupima viungo, na kuviweka kwenye bakuli, yule wa kike anatazama.

Kikundi cha watu wazima kiko jikoni wote wanatabasamu, kila mmoja anasaidia kukata viungo vya kupika kama vile kitunguu na hoho. Mmoja wao amevalia miwani na kuketi kwenye kiti magurudumu. Ana ulemavu lakini anajikakamua kujifunza kupika.

Watu wawili wazima, wameketi mezani. Kando yao kuna matopa ya vitabu. Mbele yao kuna kompyuta na kitabu maalum. Mwalimu wa kike, anamsaidia mwanafunzi wa kiume kusoma maandishi ya breli. Mwanagenzi ana ulemavu wa kuona, hivyo basi anahitaji msaada, ili kukabiliana na hali yake.

Wanafunzi wanne wako ndani ya maktaba. Wameketi pamoja na kupiga gumzo. Mmoja wao wa kike anatumia kiti-maguru. Ana ulemavu wa viungo vya mwili. Ameshika vitabu kwenye mapaja yake.

Watu watatu wamesimama mbele ya ubao wa kuchora. Aliye katikati ni mwanafunzi mwenye ulemavu wa viungo vyake. Anasaidiwa kuchora picha na kuipaka rangi. Wote wanatabasamu ili kumtia moyo.

Mwalimu wa kiume ameketi mezani, na mwanafunzi wa kike darasani, mwanagenzi huyo amekalia kiti maguru, kinachomsiaidia kukabiliana na ulemavu wake, kuna karatasi, ubao na rangi tofauti kwenye chupa ndogo, anajifunza kuchora na kupaka rangi, kwa kutumia mkono wake wa kushoto.

Mwanafunzi wa kiume ameketi mezani. Mbele yake kuna tarakilishi iliyo wazi. Ana ulemavu wa kutosikia vizuri. Anatumia kisikizi kukabiliana na ulemavu wake. Anafuatilia masomo yake mtandaoni.

Mwanadada mmoja, yuko mezani, ndani ya darasa maalum, ameshika rununu yake mkononi, amevalia kisikizi kwenye maskio, ilikumsaidia kukabiliana na ulemavu wa kutoweza kusikia vizuri, anatumia simu yake kuendeleza masomo yake ya mtandaoni, pia kuna kalamu juu ya meza, vikombe na watu wengine wawili.

Huyu ni mvulana ameketi mezani. Ana ulemavu wa viungo vya mwili. Anatumia kiti maguru. Mbele yake kuna vidude vya rangi tofauti. Anaelekezwa na mwalimu wa kike. Anafurahia kucheza navyo kwa kuvisongesha.

Mtoto wa kike ameketi kochini, mbele yake, kuna mwalimu wa kike. Mwana huyo ana ulemavu wa kuongea na wenzake. Mwalimu wake anamfunza kwa kutumia ishara za viganja vya vidole vyake.

Huyu ni msichana mrembo barubaru, yuko ndani ya maktaba ya shule. Ana ulemavu wa viungo vya mwili unaomlazimu kutumia kitimaguru. Anajichagulia vitabu vya kujiendeleza kimasomo kutoka kwenye rafu.

Wanawake wawili wameketi mezani, mbele yao kuna vinywaji na kibeti. Mmoja ni mwalimu anayetabasamu anamfunza mwanafunzi aliye na ulemavu wa kusikia, ana tumia ishara za mkono na uso kufikisha ujumbe wake.

Mwalimu wa kiume, yuko darasani, na mwanafunzi mdogo, wa kike. Ana ulemavu wa kiakili. Anasaidiwa kuandika nambari na alfabeti, akitumia ubao spesheli.

Watu wawili wamekaa mezani. Mmoja ni mtoto wa kiume anayetumia kiti-maguru. Anaulemavu wa viungo vya mwili. Anafunzwa na mwalimu wake wa kike anayetabasamu. Wanatumia daftari lenye michoro ya rangi tofauti.

Huyu ni mwanafunzi ambaye ana ulemavu wa kuona kwa macho, ameketi mezani. Anatumia mikono yake kusoma maandishi kwenye kitabu spesheli ambacho kiko mbele yake.

Mwanamke yuko nyumbani na mwanawe wa kiume, wote wanatabasamu, anamsaidia kusimama akitumia kiti maguru kwa kuwa ana ulemavu ulioadhiri viuongo vyake haswa mikono na miguu, anamhimiza kujaribu kutembea akisukuma kiti maguru mbele.

Hili ni darasa la wanafunzi wengi kijijini, kila dawati moja ndefu, lina watoto watatu au zaidi. Mwanafunzi wa kwanza wa kiume, ana ugonjwa wa mtoto wa jicho, anatumia daftari spesheli. Maradhi haya husababisha kupungua kwa uwezo wa kuona, na hata upofu. Kuna mwalimu wa kike anayewaelekeza.

Mwalimu wa kike, yuko darasani pamoja na mwanafunzi wa kiume, mwanagenzi ana ulemavu wa viungo vya mwili, anatumia kiti maguru, wote wanatabasamu, anasaidiwa kushika vidude vyenye rangi tofauti, vinavyotumiwa kuendeleza somo.

Huyu ni msichana mdogo ameketi mezani. Ana ulemavu wa kuona vizuri. Mbele yake kuna vidunde vya rangi tofauti, anafurahia kucheza navyo kwa kuvisongesha.

Mwanafunzi mrembo wa kike ameketi mezani. Ana ulemavu wa macho kwa hivyo hawezi kuona vizuri. Mbele yake kuna skrini kubwa ya kompyuta. Anatumia Body dotter spesheli kupiga chapa kwa viganja vyake.

Mwanafunzi wa kike amelala kifudifudi, sakafuni kwenye zulia . Alizaliwa bila mikono yote miwili. Ulemavu wake , unamlazimu kutafuta njia mbadala ya kuendesha shughuli zake . Anatumia mdomo kushika kalamu ili aweze kuandika daftarini .

Wanafunzi wa kiume wako darasani. Mwalimu wao amesimama nyuma ya darasa karibu na ubao. Mwanafunzi mmoja anatumia mashine ya taipureta kuchapisha maandishi kwenye karatasi.

Hapa ni darasani,. Mwalimu ameketi mbele ya mwanafunzi wa kiume. Anatumia ishara za mikono kuwasiliana. Anayefunzwa anatumia kidude maskioni ili kumwezesha kuskia vizuri.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa, kando yake kuna mwanafunzi. Nyuma yake kuna ubao wenye herufi za alfabeti na maneno. Anawafunza wanafunzi kwa kutumia ishara za mikono na kutambua alfabeti ubaoni.

Mtoto wa kike ameketi mezani, na huyu mtoto, ni wa rika la chekechea. Ana kalamu zake pale, ana karatasi, na anajifunza kushika kalamu na kuchora.

Hapa ni darasani, lina mwalimu wa kike na wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia vizuri. Wanafunzwa kuhesabu kwa kutumia viganja vya mikono.

Mwalimu na mwanafunzi wameketi mezani. Wana rangi tofauti, brashi na karatasi mbele yao. Anayefunzwa kuchora na kupaka rangi amekalia kiti maguru. Ana ulemavu wa viungo vya mwili.